Anga linaonekana kuwa la mawingu mepesi ikiashiria hali ya hewa ya mvua inayokaribia. Maanthari hii inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili yaliyohifadhiwa karibu na eneo la pwani yanayovutia kwa watalii na wapenda maumbile.

Kuna samaki wa aina nyingi tofauti pamoja na dagaa na viumbe vingine wa baharini. Wamepangwa kwenye mabakuli meupe yaliyojaa barafu. Kila bakuli lina bei yake ikionyesha samaki wanauzwa.

Mkulima amevaa suti ya kinga ya manjano, kofia ya manjano, barakoa na miwani ya usalama, akimnyunyizia ng'ombe mweusi na mweupe dawa. Nyuma kuna majani mabichi na miti ikionyesha mazingira ya shamba.

Twiga watatu wazuri wakiwa wamesimama kwenye eneo la kijani kibichi lenye miti na vichaka. Ngozi zao zina muundo wa kipekee na kahawia na nyeupe na shingo zao ndefu zinajitokeza. Wawili kati yao wanatazama upande wa kulia huku mmoja akitizama moja kwa moja kamera .

Shughuli ya upokeaji maziwa kati ya kituo cha kukusanya. Kuna makopo mengi ya chuma yaliyojaa maziwa. Yakiwa yamepangwa mbele. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi nyuma ya makopo hayo. Mmoja amevaa shati jeupe na mwingine amevaa jaketi la blue .

Sahani ya vipande vya viazi vilivyo kaangwa na kuzunguka bakuli ya mchuuzi mwekundu. Vipande vya viazi vinaonekana kuwa na mimea au viungo vya kijani vilivyo changanywa ndani yake. Na vimepakwa rangi ya dhahabu iliyo kolea.

Aina mbali mbali za viungo na bidhaa za chakula vikiwa vimepangwa kwa wingi katika makopo au vyombo. Kila kontena limejazwa na viungo tofauti, kuna pilipili za unga, unga wa bizari ya manjano na viungo vingine vya rangi mbalimbali vilivyoundwa kama mlima mdogo.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika ndizi mbichi iliyomenywa. Ndizi hiyo inaonekana kuwa tayari kwa kupikwa. Nyuma ya mkono huo kuna rundo la ndizi zingine mbichi ambazo bado hazijamea pamoja na maganda ya ndizi.

Rundo la ndizi mbichi za kijani zikiwa zimetundikwa kwenye mti zikiwa bado hazijakomaa. Majani makubwa ya migomba yanaonekana kwa nyuma yakionyesha mazingira ya shamba la migomba.

Mkono wa mtu labda mpishi akishikilia rundo la mishikaki mingi ya nyama iliyochomwa au iliyoiva kidogo ikiwa juu ya choma. Nyama inaonekana kuwa na rangi ya kahawia iliyokolea ikionyesha imepikwa vizuri.

Wanaume wawili wakiosha ng'ombe ndani ya zizi lililoundwa kwa chuma. kila mmoja wao anatumia kifaa cha kuoga na mmoja wao anatumia brashi kusafisha ng'ombe mmoja mwenye rangi yakahawia na mwingine mweusi na mweupe. Hali hii inaashiria usafi wa ng'ombe unahimizwa.

Wauzaji wawili wa maziwa, mmoja amevaa kofia ya pikipiki wakihudumu na vyombo vya maziwa vilivyoekwa kwenye pikipiki. Inaoenakana mmoja wa wauzaji anaandika au anarekodi kiasi cha maziwa yaliyouzwa.

Fukwe ya pwani yenye miti mingi na minazi. Upande wa kushoto kuna jengo la gorofa mbili lenye rangi ya njano na blue ambalo linaonekana kama hoteli. Mbele ya jengo hilo kuna viti na meza ya kupumzika. Upande wa kulia kuna banda ndogo lenye paa la nyasi.

Mishikaki kadhaa zikiwa zinachomwa kwenye moto wa makaa. Nyama hizo zimetungwa kwenye vijiti vya chuma na vimeanza kupikwa kukionyeshana rangi ya kahawia na vikiwa vinatoa moshi kidogo.

Migomba ina majani mapana ya kijani kibichi. Muundo wa chafu unaonekana kwa nyuma ukiwa na mihimili wa chuma inayounga mkono paa. Udongo unaonekana kwa mimea michache midogo inayoota.

Daraja la mbao jeupe, likipitia juu ya bwawa ndogo au mto mdogo uliofunikwa na mimea ya majini. Mti na vichaka vingi vya kijani kibichi vimezunguka bwawa hiyo, vikitoa mandhari ya asili na yenye utulivu.

Mandhari hii ni ya miti ya migomba yenye majani makubwa yaliyopangwa kwa safu. Kuna migomba michache inayoonekana wazi na nyuma yake kuna miti mingi ya kijani kibichi.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika kipande cha nyama iliyochomwa kwenye kijiti, maarufu kama mishikaki. Nyama hiyo imefungwa kwenye karatasi ya alumin na inaonekana kuwa na mchuzi.

Shani ya chakula iliyowekwa kwenye sinia la fedha. Sahani hii ina wali wa manjano katikati ukiwa umefunikwa na kitoweo cha nyama, kando ya wali kuna kachumbari ya nyanya na vitunguu na pande nyingine kuna michuzi miwili ya nyanya, Mtu ameshikilia sahani hiyo na nyuma yake kuna mkahawa wa meza na viti.

Hii ni shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo ni michanga yenye majani makubwa na mabichi. Imepandwa kwa mpangilio mzuri katika misitari iliyonyooka. Udongo unaonekana kuwa huru na mwekundu kidogo unapatikana katika mimea.

Pweza mkubwa umeokwa kwenye grili akiwa imeshikiliwa na umma. Chini yake kuna vijiti vingi vya nyama vilivyookwa. Mandhari yanaonyesha ufukwe wa mchanga na bahari huku boti chache zikionekana kwa umbali.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe, mbele kuna kamba ya rangi ya buluu na ya njano imetupwa kwenye mchanga. Pia kuna mabaki ya miti na mimea ya kijani kibichi iliyotupwa hapo. Mbali nyuma ya mimea ya kijani kibichi kuna jengo kubwa lenye madirisha na miti ya minazi.

Nyama choma inayofanana na mshikaki ikiwa inachomwa kwenye moto wa makaa. Mishikaki mingi imewekwa juu ya wavu wa kuchomea na inaonekana kupikwa vizuri.

Chakula kinachofanana na pilau kimeandaliwa kwenye sahani nyeupe na kina mchele uliopikwa na nyama. Kando, kuna vipande vya nyanya na vitunguu pamoja na vipande vya limau. Chakula hiki kinaonekana kimetengenezwa kwa umaridadi na kiko tayari kuliwa.

Rundo ya vipande vya mihogo iliyokaangwa, vikiwa vimepangwa kwa wingi kwenye sufuria kubwa ya chuma tayari kuuzwa. Vipande hivi vina rangi ya dhahabu na vimepangwa vizuri. Nyuma kuna watu na magari ikionyesha mazingira ya soko.

Miti mikubwa miwili yenye majani mingi labda mibuyu ikitoa kihuri kizuri. Chini ya mti hiyo kuna rundo la viti vingi vya mbao vilivyopangwa vizuri. Nyuma ya mti kuna jengo ndogo lenye kuta nyeupe na madirisha.

Mlo umepangwa vizuri kwenye sahani nyeupe. Mlo huu unaonekana kuwa na vyakula mbalimbali. Katikati kuna samaki mzima aliyekaangwa. Kando ya samaki kuna vitu vingine kama vile viazi vilivyochemshwa, ndizi na aina nyingine ya vyakula vilivyotengenezwa kwa njia ya mikate ya kugawa.

Jua inazima ikiwa na rangi nyekundu iliyokolea angani. Mistari ya matawi na miti yenye ukumbwi inaonekana mbele, ukitoa fremu ya asili kwa mandhari.

Mtu anaonekana akiiminya ndimu juu ya matunda na viungo vyekundu vinaonekana vikiwa vimetawanyika juu yake. Hii inaashiria mlo wa kitamaduni au kitafunio cha barabarani.

Meza iliyojaa dagaa pengine ni katika soko la samaki. Mbele kabisa kuna kaa wengi wakiwa wamegeuzwa kichwa chini. Karibu na kaa kuna vyombo kadhaa vilivyojaa samaki wadogo, kome na vyakula vingine vya baharini.

Muuzaji wa chakula cha mtaani akishikilia sahani ndogo yenye bhajia ,na vitu vingine vya kukaanga. Chakula hiyo kimepangwa kwenye meza na kinaonekana kimetengenezwa kwa njia ya kienyeji,

Viazi vitamu, pamoja na bhajia zikiwa zimeekwa kwenye meza. Chakula hiki, kinaonekana kimetengenezwa kwa njia ya kienyeji. Hii inaashiria chakula cha mtaani.

Eneo la ufuo la bahari likiwa na mchanga mweupe mbele. Kuna boti kadhaa zikiwa zimeangushwa kwenye mchanga na baadhi zimepinduka. Nyuma ya boti hizo kuna vibanda vidogo vilivyojengwa kwa miti na nyasi vikionyesha makazi ya kitamaduni au vibanda vya wavuvi.

Kobe mkubwa anatembea kwenye ardhi iliyofunikwa na majani na matawi. Ganda la kobe linaonekana kuwa lenye rangi ya kahawia jivu na lina muundo mkubwa ulioinuka. Mwangaza wa jua unapenya kupitia miti ukiangazia sehemu ya kobe ukiacha sehemu nyingine kivuli.

Majani ya migomba haya ni makubwa na yenye rangi ya kijani. Anga inaonekana buluu na safi na inaonekana kuwa na mawingu meupe yaliyotawanyika ikionyesha kuwa ni siku nzuri ya jua.

Mandhari ya bustani au shamba. Kuna ua uliotengenezwa na miti au matawi ya miti. Nyuma ya ua huo kuna mimea mingi ya kijani kibichi ikiwemo mti wa miamba na mti mikubwa mingine.

Sahani mbalimbali za chakula za kupendeza zikiwa zimetengenezwa kwa ajili ya wateja kwenye hoteli iliyo kando na bahari. Chakula hiyo ni pamoja na biriani, chapati na kitoweo cha samaki au kuku.

Ng'ombe mweusi mwenye afya duni anaonekana kuwa na vidonda mwilini. Ngozi yake inaonekana kuwa na matatizo au baadhi ya maeneo yanaonekana kuwa na majeraha au kupoteza manyoya.

Hii ni sehemu ya ndani ya mashua ndogo ya uvuvi iliyotengenezwa kwa miti. Mashua hii imewekwa kwenye ufukwe wa mchanga, na kuna miti na mimea mingine kwa mbali. Ndani ya mashua kuna kamba na bodi za mbao ambazo zilizotumiwa, ambazo zimechakaa kwa matumizi ya mara kwa mara.

Eneo la soko, ambalo kuna sahani au troli nyingi zenye samaki. Samaki hawa ni wa aina mbalimbali na wamepangwa kwenye sahani za rangi tofauti kama vile bluu, nyekundu na kijani. Baadhi ya samaki ni wakubwa na wengine ni wadogo.

Muuzaji wa samaki akiwa amesimama nyuma ya meza yenye samaki wa baharini. Muuzaji huyo amevaa barakoa na fulana yenye maandishi; Sirilanka. Nyuma yake kuna watu wengine, na eneo la ufukwe wa wazi.

Kundi la viungo mbalimbali vilivyopangwa kwa uzuri kwenye meza. Kila kiungo kimewekwa kwenye chombo chake na kuna aina nyingi tofauti zikiwemo, pilipili hoho madalisini, mbegu za bizari na aina zinginezo za viungo.

Sahani ya kauli yenye rangi ya machungwa na nyeupe, iliyojaa viazi vitamu vilivyokaangwa. Viazi hivi vimekatwa vipande vyembamba vilivyopakwa unga wa kukaangwa, na vina rangi ya dhahabu. Vimetengenezwa kwa umaridadi na vimepangwa juu ya kitambaa cha karatasi.

Vipande vya viazi vilivyokaangwa vimejaa kwenye bakuli kubwa la chuma. Chipsi hizi zinaonekana kuwa za rangi ya dhahabu na vimepangwa vizuri. Kwa nyuma kuna mfuko mkubwa wa unga wenye maandishi PREMIUM ALL PURPOSE .

Njia ya mawe iliyo pita katikati ya bustani. Njia hii imezungukwa na miti mirefu ya migomba au mitende, iliyopangwa kwa safu mbili ikitengeneza njia ya kuvutia. Njia hii inapeleka kwenye jengo lililoonekana mbali, na mazingira yote yanaonyesha utulivu na uzuri.

Samaki wengi, wakubwa na rangi tofauti, baadhi wamepagwa kwenye tray za kijani kibichi. Pia kuna pweza na aina nyingi za viumbe vya bahari. Baadhi ya samaki wanaoonekana wakiwa bado wazima, na wengine wamekatwa vipande.

Viungo hivi vimepangwa katika vyombo au vikombe vya plastiki na kila kimoja kimejaa aina tofauti ya viungo. Kuna unga wa pilipili, binzari ya manjano, mbegu ya korosho, aina zingine za viungo zilizochanganywa.

Kuna sahani nyeupe yenye mandazi matano. Mandazi hayo yana rangi ya dhahabu na yameokwa vizuri kuekelewa juu ya meza yenye rangi ya kijivu na michoro ya marumaru. Kwa nyuma kuna mwanga hafifu na vitu vya duka au vya jikoni.

Mti mkubwa wa mibuyu umezungukwa na miti mingine miwili mirefu ya minazi na pia kuna majani mabichi kwa umbali. Udongo chini ya mti unaonekana kuwa mchanga na kuna baadhi ya majengo yanayoonekana hafifu nyuma ya miti.

Bwawa ndogo au chemichemi ya maji iliyozungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Kuna mimea yenye majani marefu kama nyasi ikiwa ndani na karibu na maji. Upande wa kulia kuna kuta uliyo na michoro ya kipekee labda ya maasai ikionyesha michoro ya duara na mistari.

Mitumbwi mitatu ya kitamaduni imelala ufukweni, na mmoja ina nyavu ya kuvulia zilizowekwa karibu nayo. Miti mirefu ya minazi imepangiliwa nyuma ya ufukwe ikitoa kivuli.

Juu ya jiko la makaa, kuna sufuria la mafuta yanayochemka, na moto unawaka. Kuna sahani mbili kubwa zilizowekwa juu ya meza. Sahani moja ina viazi vilivyokaangwa na vitu vingine vinavyofanana katlesi. Sahani nyingine ina bidhaa nyeusi, labda maharagwe au vitu vingine vya kupikia.

Mmea mzuri wa kichaka wenye majani ya kijani kibichi na maua madogo mekundu. Mmea huu umepandwa kando ya njia ya mawe ya asili, na kando ya njia kuna nyasi ya kijani kibichi. Nyuma ya mmea huu kuna jengo jeupe lenye paa la kitamaduni.

Huu ni ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe, mbele kuna nyasi za bahari zilizosambaa juu ya mchanga, mbali ya ufuo kuna majengo kadhaa yenye mitindo na mapumziko au hoteli ndogo. Baadhi ya nyumba hizi zina paa za nyasi na zimezungukwa na miti mirefu yakijani kibichi ikiwa na pamoja na mitende.

Huu ni mlo uliopikwa nyumbani. Unaonekana kuwa wa kupendeza sana. Katikati kuna rundo la wali mweupe uliopikwa na punje chache za rangi ya chungwa ukiwa umeekwa kwenye sahani nyeupe iliyo na mapambo ya dhahabu. Kwenye wali huo kuna mchuzi mzito wa rangi ya kahawia wenye vipande vikubwa vya nyama.

Muuzaji wa ndizi ambaye ni mwanaume ameshika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi za kijani kibichi. Anaonekana akitabasamu na ana furaha akionyesha bidhaa zake. Mbele yake kuna milundi mingi mingine ya ndizi zilizopangwa kwenye meza au sehemu ya kuuzia.

Ufuo wa mchanga mweupe ulio na miti mingi. Upande wa kushoto, kuna miti mikubwa yenye vigogo vinne, labda ni mibuyu, na majengo machache yanayoonekana kwa umbali. Mbele ya miti hiyo kuna mitende kadhaa iliyopandwa kwenye mchanga. Mchanga unaonekana kuwa safi kwa kiasi kikubwa, isipokuwa kwa uchafu mdogo wa asili wa majani makavu.

Mwanamume anatembea barabarani akiwa amevaa shati la bluu lenye maandishi ya kichina mgongoni na kofia ya bluu yenye michoro, anashikilia mfuko wake wa kijani mkononi mwake. Kando ya barabara kuna kibanda kidogo cha biashara kwa umbali kuna miti mirefu na anga la mawingu.

Ng'ombe wawili wamelala chini. Ng'ombe wa mbele ana rangi nyeusi na nyeupe huku yule wa nyuma akiwa na rangi sawa lakini haonekani vizuri. Wote wamelala chini kwenye ardhi iliyo kavu na inaonekana wametulia au kupumzika.

Ng'ombe wawili waliolala kwenye nyasi ya kijani kibichi labda wakipumzika, ng'ombe mmoja aliyemkubwa zaidi aliye na rangi ya kahawia amelala pande wake huku akionekana ametulia kabisa shingoni amevaa kengele kubwa ya dhahabu.

Mwanaume amesimama nyuma ya mirundo mikubwa ya ndizi mbichi zilizoiva, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mwanaume huyo amevaa shati hafifu na ananonekana kushikilia ndizi.

Kile kinachoonekana kuwa ndizi mbichi au mhogo uliopikwa ukiwa umekatwa katikati na kuwekewa viungo vya rangi ya kahawia nyekundu katikati. Kitu hicho kimewekwa juu ya karatasi ya gazeti iliyotandikwa kwenye sehemu ya mbao. Karibu na chakula hicho kuna mfuko mdogo wa plastiki uliowazi wenye unga wa viungo vya rangi ya kahawia na limau iliokatwa katikati.

Huu ni mlo uliopangwa vizuri kwenye sahani ya mbao. Katika sehemu ya kati kuna rondo la wali unaoonekana kuwa wa rangi ya kahawia na umemwagiwa mchuzi kidogo. Kwenye upande wa kulia wa sahani kuna nyama iliyochomwa na vipande vya vitunguu na pilipili. Upande wa kushoto kuna pweza uliyepikwa na kuokwa.

Mkono wa mtu, ukiwa umefika nazi iliyokatwa juu. Nazi hii inaonekana ikiwa na rangi ya kahawia, na ina nyama ya nazi ndani. Mkono unaoshikilia nazi una tattoo .

Samaki mzima amepikwa na sosi nyekundu, iliyotiwa mboga za majani. Upande mmoja wa sahani, kuna ugali mweupe iliyokatwa mraba. Upande mwingine, kuna mboga za kijani zilizokaangwa.

Mwanamke anaosha ng'ombe ndani ya zizi, mwanamke huyo ameshika mpira wa maji na anamwangia ng'ombe mmoja ambaye yuko mbele. Ng'ombe wengine wanaonekana wakiwa wamefungwa kwenye vibanda vyao wakisubiri huduma au tayari wameoshwa.

Samaki wengi waliokaangwa wakiwa wamepangwa vizuri juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa cha buluu chenye maua. Samaki hawa wanaonekana kuwa tayari kuliwa. Nyuma ya meza kuna mtu alivaa shati jeupe na aproni akishikilia koleo.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamejipanga kando ya sehemu ya kulishia. Wanakula nyasi ambazo zimewekwa kwenye meza ndefu. Juu yao kuna mfanyakazi ambaye labda ni mfugaji akisimamilia ulaji wa ng'ombe. Ng'ombe wote wanaonekana wakiwa na afya.

Chakula ambacho kinaonekana kuwa maandazi pamoja na maharagwe. Maandazi yamewekwa kwenye kikapu cha plastiki rangi ya kahawia, karibu na maandazi kuna vyombo viwili vya plastiki vyenye maharagwe yaliyopikwa na mchuzi mzito, juu ya maharagwe kuna pilipili moja ikionyesha kwamba chakula hiki kiko tayari kuliwa.

Hii ni Mandhari ya ufuo wa bahari. Mchanga mweupe unaonekana wazi mbele na juu yake kuna ukuta wa zege unazozingira eneo lenye miti mingi ya minazi. Nyuma ya kuta huu kuna majengo ya kitamaduni yaliyojengwa kwa miti na nyasi pamoja na vibanda vidogo vinaonekana kutumika kwa biashara au kupumzikia.

Ufukwe wa mchanga wenye miti mingi. Mbele kuna mchanga mweupe ulio na mimea ya bahari iliyolala chini. Katikati kuna makaazi ya muda au banda dogo la kitropiki na nyuma yake kuna miti mingi.

Hii ni madhari ya kijiji. Kuna nyumba mbili za undongo zenye paa ya nyasi, moja ikiwa imezeeka. Na upande mwingine inaonekana kuta zimejengwa kwa mawe na undongo. Mbele ya nyumba hizo kuna mimea mingi ya kijani kibichi na maua madogo ya waridi.

Mchanga mweupe unaonekana kuwa safi na usioguswa saana. Upande wa kushoto kuna majengo madogo meupe yaliyojificha chini ya kivuli cha miti mingi ya kijani kibichi. Kitambaa na miale mirefu ya minazi.

Rundo kubwa la sambusa za dhahabu zilizokaangwa vizuri zikiwa zimepangwa kwenye sinia. Sambusa hizo zina umbo la pembe tatu na zinaonekana kuwa na ukoko wa kripsi .

Eneo lenye mimea mingi. Sehemu kubwa ya eneo hio imefunikwa na majani mabichi na maua madogo ya njano. Kuna eneo iliotawanyika na nyuma yake kuna msitu mnene wa miti mbalimbali.

Mwanaume akishika mkungu mkubwa wa ndizi za kijani kibichi zilizo komaa zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti wa ndizi. Mwanaume huyo anaonekana amevaa shati na suruali nyeusi. Myuma yake na pande zake kuna majani makubwa ya kijani kibichi ya migomba yakionyeshana kuwa yuko shambani.

Ufukwe mrefu wa mchanga mweupe na mazingira ya kitropiki. Kando ya ufkwe huo kuna safu ya miti ya minazi yenye majani mengi. Anga inaonekana kuwa na mawingu, ikionyesha kwamba labda ni siku ya jua.

Hii ni mandhari ya tropiki ambapo kuna miti mirefu ya minazi na mimea mingi ya kijani. Mbele kuna mmea mwenye majani marefu na nyuma yake tunaona bahari na mawimbi. Anga lina mawingu mengi na linaonekana kama ni jioni.

Makundi ya watu baadhi yao wakiwa watoto wakifanya kazi ya kupanda mimea ama miti, wanaonekana wakiwa katika eneo lenye udongo mwekundu na mimea michache ikiwemo miti ya ndizi. Mmoja wa watu wanaonekana akichimba shimo au akipanda kitu.

Mlo wa kitamaduni kimepikwa vizuri na kuwekwa kwenye meza ya mbao kuna sahani mbili nyeupe, sahani moja ina samaki mzima aliyepikwa na mchuzi uliotengenezwa na nyanya na pilipili hoho sahani nyingine ina vipande vitatu vya ugali.

Tumbili anayeonekana kuwa tumbili wa kijani akiwa ametulia kwenye tawi la mti. Anashikilia kitu mkononi mwake labda tunda au chakula kingine na anaonekana akila. Tumbili ameketi katikati ya mti akiwa amezungukwa na majani na matawi mengi.

Fukwe wa mchanga yenye uoto wa asili, mbele kuna mchanga mweupe na baadhi ya mimea midogo, upande wa mbali kuna vichaka vingi vya kijani kibichi.

Mlo wa samaki uliopikwa kwenye sufuria nyeusi. Samaki ambaye anaonekana kuwa mzima amefunikwa na mchuzi mzito wa rangi wa machungwa unaofanana na rojo. Juu ya samaki kuna pilipili ndogo za kijani zilizokatwa na viungo vingine ambavyo vinapendeza mlo huo.

Migomba midogo mingi imeonekana imepandwa kwa safu ikiwa na majani mabichi makubwa. Udongo unaonekana kuwa huru na umefanyiwa kazi. Kwa umbali kuna mimea mirefu ikionyeshana mandhari ya kilimo.

Maandhari hii ni ya ufuo wa bahari mchanga mweupe unaonekana wazi mbele na juu yake kuna mimea ya kijani kibichi inayoonekana ardhini. Nyuma ya mimea hiyo kuna msituni mnene wa miti ya minazi. Miti hio imepangwa kwa wingi na majani yake ya kijani inaonekana wazi.

Kijana mweusi aliyevaa kofia nyeupe na fulana nyeusi yenye maandishi Fredy akisimama katikati ya soko lenye shughuli nyingi amezungukwa na aina mbalimbali za bidhaa za kuuza ikiwemo mifuko mikubwa ya vitunguu nyekundu, mitungi ya viungo na mboga. Macho yake yanatazama moja kwa moja kwenye kamera akionyesha ujasiri na urafiki.

Kundi la wanawake wakiAfirka wakiwa wamekusanyika nje ya nyumba ya udongo wanaonekana wakiandaa chakula au kinywa, wakitumia mabakuli makubwa yayotengenezwa kwa udongo, mmoja wa wanawake hao ameketi chini akichanganya vinywaji.

Mlo huu unajumuisha samaki nzima aliyekaangwa ambaye amepambwa kwa vipande vya limau. Pembeni mwa samaki kuna viazi vilivyokatwa vipande na saladi ya mboga ya rangi mbali mbali.

Sahani tatu zilizojaa vyakula mbalimbali, sahani moja lina pilau au wali wa nyama na ndizi mbichi. Sahani nyingine lina kamba wakubwa waliokaangwa, chipsi na saladi. Sahani ya tatu lina samosa, vitumbwa au mikati ya viazi.

Viungo vya unga mbalimbali vilivyopangwa kwenye bakuli. Tunaona rangi nyingi tofauti kama vile: manjano, nyekundu, kahawia na nyeusi vikiashiria viungo tofauti kama vile: pilipili, binzari na vitu vingine vya kuongeza ladha.

Mwanaume amevalia kofia, fulana nyekundu na suruali nyeusi akichuna nazi barabarani, amebeba nazi nyingi kwenye troli la baiskeli liliyoboreshwa. Anatumia kisu kikubwa kuchuna nazi na kuna nazi nyingine chini.

Kiasi kikubwa cha vitumbua vimepangwa kwenye sinia kubwa ya chuma. Vitu hivi vinaonekana kuwa vimekaangwa na vina rangi ya dhahabu iliyokolewa na baadhi vinaonekana kuwa na viungo au mboga zilizokatwakatwa.

Muuzaji wa viazi vya kukaanga maarufu kama crisps au chips . Mbele yake kuna sufuria kubwa iliyojaa crips hizo. Kando yake kuna nazi zilizokatwa na muuzaji anaonekana akipiga soga huku akishikilia kipande cha nazi.

Ng'ombe wawili, mmoja akiwa mweusi na mweupe na mwingine kahawia. Wakiwa wanashambuliwa na vifaa vya kisasa vya kukamua maziwa. Vifaa hivyo vimefungwa kwenye chuchu za ng'ombe hao, na bomba linaonekana likiwa limefungwa karibu na mguu wa nyuma wa ng'ombe wa mbele.

Mlo uliopangwa vizuri kwenye chombo cha plastiki cheusi cha kubebea chakula. Ndani ya chombo hicho kuna sehemu nne tofauti za chakula. Mchele mweupe, maharagwe ya mchuzi na mboga za majani zilizopikwa na vipande vya nyama au kuku vilivyokaangwa pamoja na ndizi choma au ndizi kukaanga.

Mlo umepikwa vizuri uliowekwa kwenye sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza ya mbao mlo unajumuisha samaki mzima aliyepikwa na mchuzi mwekundu labda na nyanya kiasi cha ugali na mboga za kijani zilizopakwa.

Kuna mirundo ya viungo mbalimbali kama vile pilipili hoho ya rangi ya chungwa, manjano, rangi nyekundu na viungo vingine vilivyopondwa. Pia kuna bidhaa kama vile tangawizi kavu na vitunguu saumu.

Sehemu ya jengo, labda ghorofa, na bustani yenye mimea mingi. Upande wa kushoto kuna ukuta wa jengo lililopambwa kwa mawe madogo, dirisha lenye mapazia na mistari meusi na meupe yanaonekana, pamoja na dirisha jingine dogo juu yake. Katikati na upande wa kulia kuna mimea na miti mingi ya kijani kibichi.